Mimea yenye majani mabichi imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yakiwa yamepangwa kwa mistari ndani ya chumba kilicho funikwa. Mfumo huu wa kisasa wa kilimo cha maji hauhitaji udongo na husaidia mimea kukua haraka kwa kutumia virutubisho vinavyo pitishwa kwenye maji.

Hii ni kilimo cha kisasa cha haidroponiki ambapo mimea hukuzwa bila udongo. Badala yake ikitumia mabomba maalum yenye virutubisho vya maji. Mimea hukua kwa kasi zaidi kwa sababu hupata virutubisho moja kwa moj, na mfumo huu hutumia maji kidogo ukilinganisha na kilimo cha kawaida.

Hii ni mfumo wa haidroponiki ambapo mimea inapandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki bila kutumia udongo. Mabomba haya yamepangiliwa kwa muinuko na maji yenye virutubisho husambazwa kwa mizizi kupitia bomba maalum. Mfumo huu unaokoa nafasi na maji.

Mboga ya kijani inamea kwenye kikombe cheupe kilichowekwa juu ya mfumo wa haidroponiki. Mizizi yake inaonekana wazi ikining'inia kwenye tundu ikiota bila mchanga. Mfumo huu hutumia virutubisho vya maji kwa ajili ya ukuaji bora wa mimea katika mazingira ya udhibiti wa hali ya hewa.

Mimea midogo midogo ya mboga imetandazwa kwa safu ndani ya mabomba meupe yaliyounganishwa na tenki la plastiki. Maji yenye virutubisho husambazwa kupitia mabomba haya bila kutumia mchanga. Mfumo huu hutumika kukuza mimea kwa kasi na ufanisi katika maeneo yenye nafasi ndogo kwa kutumia teknolojia ya kilimo cha kisasa kisicho na udongo.

Mimea yenye majani mabichi imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyounganishwa juu ya mabakuli yenye maji yanayozunguka. Mfumo huu wa kilimo, haufanyi matumizi ya udongo, bali hutumia virutubisho vya maji kutishia mimea. Hii ni teknolojia ya kisasa ya kilimo cha haidroponiki.

Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mboga zinakua ndani ya mabomba ya plastiki bila kutumia udongo. Maji yenye virutubisho huitishwa kupitia mabomba haya ili kilisha miziz moja kwa moja. Mfumo huo ni mzuri kwa maeneo yenye uhaba wa ardhi au maji.

Majani mabichi yamepandwa kwenye chombo cha plastiki kilichowekwa juu ya ndoo ya rangi ya samawati. Mimea inaota kwa wingi, bila kutumia udongo, na inaonekana imestawi vizuri. Hii ni njia ya kisasa ya kulima kwenye nafasi ndogo, hasa mijini.

Majani ya saladi ya kijani na mekundu yamepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyosimama kwa usawa. Maji na virutubisho husambazwa moja kwa moja bila kutumia udongo. Chini kuna chombo cha kuhifadhi maji kikamilisha mfumo wa kilimo cha kisasa unayoitwa kilimo cha virutubisho. Hii ni njia bora kwa wale walio na nafasi ndogo nyumbani.

Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mizizi ya mimea imening'inia kwenye ndoo yenye maji yenye virutubisho, badala ya kutumia udongo. Njia hii ya kisasa hurahisisha ukuaji wa mimea kwa haraka katika mazingira ya kudhibitiwa.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic aina ya wima ambapo mboga mbalimbali hulimwa ndani ya mabomba maalum bila kutumia mchanga. Mimea hupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji yaliyo na madini na mfumo huu hufaa sana kwa maeneo yenye nafasi ndogo kama mjini.

Mimea mboga imepangwa kwa safu ndani ya kijani nyumba kubwa ya kisasa iliyo na muundo wa chuma na paa la plastiki. Mkulima mmoja anaonekana akihudumia mimea. Hii ni teknolojia ya kilimo cha viwandani kinachowezesha uzalizaji endelevu katika mazingira yaliyotibhitiwa.

Trekta kubwa ya kisasa inaonekana ikipita katikati ya shamba lililopandwa mazao kwa mistari iliyo sawa, ikiweka mbolea au dawa ya wadudu. Hii ni mifano ya kilimo cha viwandani ambacho hutumia teknolojia kuongeza uzalishaji kwa kiwango kikubwa.

Kundi kubwa la kuku wa mayai limefungwa ndani ya banda lenye nafasi ya kutosha. Vipo vyombo vya kunyweshea na kulishia vilivyowekwa kwa safu, huku kuku wakiwa katika hali ya utulivu. Mazingira haya yanaonyesha mfumo wa kisasa wa ufugaji kuku kibiashara kwa ajili ya uzalishaji wa chakula kwa kiwango kikubwa.

Wafanyakazi wamevaa glavu na aproni, wakichambua pilipili hoho za kijani kwenye mkanda wa kusafirisha bidhaa. Mchakato huu wa kuchambua na kupanga mazao, hufanyika katika mazingira ya kiwanda, kuonyesha mfumo wa kilimo cha kiwandani, unaotumia teknolojia na kazi ya mikono kwa ajili ya usindikaji na usambazaji wa bidhaa kwa wingi sokoni.

Wafanyikazi wamevaa sare za kijani wakichambua na kufungasha maua katika kiwanda cha usindikaji. Meza zimejaa maua ya rangi tofauti ikionyesha shuguli za kilimo cha maua kwa ajili ya mauzo ya nje au masoko ya kitaifa. Mazingira ni safi na ya kitaalamu.

Kuna ng'ombe wengi ambao wana rangi nyeusi na nyeupe wamepangwa kwenye mabanda ya kulisha. wote wameelekeza vichwa vyao pande moja wakila kutoka kwenye mtaro wa chakula. Kila ng'ombe ana nafasi yake maalum iliyo na vima vya kuzuia kutembea. Hali hii inaashiria shughuli ya kisasa ya ufugaji inayolenga uzalishaji mkubwa wa maziwa au nyama.

Shamba kubwa iliyojaa mimea ya kabeji iliyostawi vizuri kwa mistari iliyonyooka. Kwa mbali kuna mashine za umwangiliaji zinanyunyiza maji na majengo ya shambani yanayoonekana karibu na msitu. Hili ni shamba la kilimo cha viwandani linalozalisha kwa wingi kwa matumizi ya kibiashara.

Shamba kubwa lililopandwa kabeji kwa mistari iliyonyooka linaonyesha kilimo cha kisasa kinachotumia mbinu za uzalishaji kwa wingi. Udongo unaonekana kuwa na rutuba na mazingira yanadhibitiwa vizuri ili kuhakikisha mazao yanayokomaa kwa ubora unaohitajika sokoni.

Wanake wawili wamevalia mavazi ya kazi na glavu wakikusanya mazao kwenye shamba la kisasa. Wanaweza mazao kwenye kreti nyekundu huku wakifanya kazi chini ya kivuli cha plastiki inayo saidia kulinda mimea. Mazingira yanaonyesha uzalishaji wa kilimo cha kitaalam.

Hii ni kilimo cha kibiashara ambapo trakta la kisasa linafanya kazi ya kulima shamba kubwa. Ardhi imepangiliwa vizuri kwa ajili ya kilimo na kuna watu wanaosimamia shughuli hiyo. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika kuongeza ufanisi wa uzalishaji mashambani.

Ng'ombe wengi weusi na weupe wamesimama kwenye banda la kisasa wakiendelea kula kutoka kwenye mifereji ya chakula. Kila mnyama amewekwa katika nafasi yake kwa mpangilio maalumu, unaowezesha usimamizi bora wa lishe na maziwa. Hii ni mifugo ya kisasa ya kiwandani inayolenga uzalishaji ya kiwango kikubwa kwa ufanisi.

Kuna wafanyakazi wa shambani wakiwa kwenye kiwanda cha kuchakata nyanya. Nyanya zimepangwa kwenye mashine ya kusafirisha ambapo zinakaguliwa na kufungwa kwenye vifurushi tayari kwa usambazaji sokoni. Hii ni sehemu ya kilimo cha biashara kinacho lenga uzalishaji mkubwa.

Mimea imestawi kwa safu nadhifu ndani ya kijani nyumba lenye paa la plastiki linaloruhusu mwanga kupenya mfumo wa umwagiliaji umefungwa juu ukidhibiti unyevu kwa usahihi mazingira haya yanaonyesha kilimo cha kisasa kinachoongeza tija bila kutegemea hali ya hewa ya kawaida.

Shamba kubwa la kisasa limepandwa mboga aina ya kabichi kwa mistari iliyo sawa na limewekwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa na rutuba na miti pamoja na milima ya mbali inaonyesha mazingira ya mashambani. Hili ni zao la biashara kwa kilimo cha viwandani.

Maharagwe yanakaushwa juu ya meza maalum za waya zilizoenea kwenye udongo mwekundu. Huu ni mchakato wa kilimo cha viwandani ambapo mazao yanakaushwa kwa jua kabla ya kusafirishwa au kusindikwa. Mazingira yanaonyesha shughuli za mashambani.

Hii ni shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba madogomadogo ya plastiki yamepangiliwa kwa mistari sawasawa yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu huokoa maji na kuboresha uzalishaji wa mazao.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone ambapo bomba maalum hupitisha maji kwa kila mmea moja kwa moja. Mfumo huu huokoa maji kwa kiasi kikubwa na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha hasa katika maeneo yenye uhaba wa mvua.

Shamba linaonekana likimwagiliwa kwa kutumia mfumo wa mabomba ya umwagiliaji maji yakisambazwa kati ya mistari ya mimea. Njia hii husaidia kurahisisha upatikanaji wa maji kwa mimea hata msimu wa kiangazi na kuimarisha uzalishaji wa kilimo.

Mimea michanga imepandwa kwa mistari ndani ya kijani nyumba; huku mabomba ya umwagiliaji wa matone yakipita katikati ya kila mstari. Mfumo huu wa kisasa husaidia kutumia maji kwa ufanisi hasa katika maeneo ya uhaba wa mvua. Hii ni njia endelevu ya kuimarisha kilimo cha kisasa.

Shamba hili linatumia mfumo wa umwagiliaji wa mabomba yaliyolazwa chini. Maji yanatoka kupitia mashimo madogo yaliyo kwenye bomba yakimwagilia mimea kwa usahihi. Mfumo huu husaidia kuokoa maji, kuongeza mavuno na kufanikisha kilimo endelevu hata kwenye maeneo yenye mvua kidogo.

Shamba lenye udongo mwekundu limepangwa kwa mistari ya matone ya umwagiliaji kwa kutumia mabomba ya samawati na mirija nyembamba. Kila mmea mdogo umepandwa karibu na bomba ukipokea maji moja kwa moja kwenye mzizi. Hii ni mfumo wa kisasa ya umwagiliaji wa matone inayohifadhi maji na kuongeza tija ya kilimo.

Mfumo huu wa umwagiliaji umetumika kumwagilia mimea kwa njia ya kunyunyiza maji juu ya mimea kwa usawa. Njia hii husaidia kuhakikisha kua mazao yanapata unyevu wa kutosha hata wakati wa ukame hivyo kuimarisha uzalishaji wa kilimo.

Mistari ya mimea changa imepandwa kwenye udongo mwekundu ikiwa imesheheni mabomba ya umwagiliaji wa matone. Mabomba haya yanaweka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea yakipunguza upotevu wa maji. Huu ni mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaoongeza ufanisi wa kilimo.

Mifereji miwili ya bomba la umwagiliaji wa matone, imewekwa kwenye ardhi yenye rutuba. Bomba lina vali za kudhibiti maji, na limeelekezwa kwenye mistari ya mazao upande wa kushoto na kulia. Shamba linaonekana kutunzwa vizuri, na mazingira ni ya kijani.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu limepandwa miche kwa mpangilio wa mistari. Bomba za umwagiliaji wa matone zimewekwa kwenye kila mistari zikitoa maji kwa kila mmea. Mazingira ni tambarare na kuna miti michache pembezoni.

Mashamba yamepangwa kwa mistari mirefu yenye mimea michang na maji yanapita kati ya kila mstari kwa usawa. Mabomba ya plastiki yameunganishwa kutoka mfereji mkuu na kuelekeza maji mashambani kwa njia ya mvuto. Huu ni mfumo wa kumwagiliaji wa mviringo, unaosaidia mimea kupata unyevu wa kutosha katika mashamba makubwa ya kilimo.

Shamba kubwa limepandwa miche ya mimea kwa mistari. Mifumo ya umwagiliaji wa matone imewekwa kwa ustadi kati ya mistari ikisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Watu wachache wanaonekana kwa mbali wakifanya kazi shambani. Mazingira ni ya kijijini.